Tunaona kituo ya maboreshi ya umeme inayotumika katika usambazaji wa umeme kwenye maeneo mbalimbali.

Tunaona eneo la kitongoji duni lililojaa takataka kila mahali. Pia, tunaona vyumba vilivyojengwa kwa mabati na matope.

Tunaona usafiri wa umma, unao tumia basi katika kusafiri abiria. Na pia tunaona ubao wa ishara, mahali basi hilo linaelekea.

Tunaona watu wakiwa katika stesheni ya kupanda au kuabiri usafiri wa umma, pia tunaona leri ikipita hapo kando. Na pia magari mengine.

Tunaona vifaa maalum katika kiwanda kinachotumika katika usambazaji wa maji na udhibiti wa taka.

Tunaona mifereji tatu inayotumika katika usambazaji wa maji na udhibiti wa taka katika maeneo mbalimbali.